Wanawake wawili waliokuwa wakitabasamu waliokuwa ndani ya eneo la chumba cha darasa, huku wakiwa na kompyuta mpakato mezani pao; na kuelekezwa na wanaume mmoja aliyesimamia meza yao huku akitoa mafunzo juu elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi watatu waliopo ndani ya eneo la chumba cha darasa mezani Pao kukiwa na kompyuta mpakato ambapo mmoja anaitumia kwa ajili ya kuwaelekeza wenzake juu ya elimu kwa watu wazima .

Mwanamke mmoja wa kabila la masai akiwa ndani ya eneo la chuma cha darasa akiwa mbele ya ubao akiwa anasoma maandishi yaliyoandikwa maoni yote haya kwa ajili ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwa ndani ya eneo la chumba cha darasa lililo na rangi nyeupe, wakiwa wanajadiliana juu ya mafunzo ya elimu ya watu wazima, wakitumia kompyuta mpakato zilizopo mezani mwao.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa na madaftari mezani pao huku wakimsikiliza mwalimu aliyekuwa amesimama katikati yao kwa ajili ya kupokea mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwemo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wanapokea elimu kwa watu wazima kupitia kompyuta zilizowekwa juu ya meza zao huku akiwemo mwanaume mmoja aliyeegemea meza hiyo anayetoa mafundisho hayo kwenye kompyuta zao.

Wanawake watatu, walioko ndani ya eneo la chumba, wakiwa wamevalia barakoa na kukiwa kuna vitu mezani kwao, wakiwa wanatazama watu kwa ajili ya kutoa elimu kwa watu wazima.

Mwanamke mmoja aliyeko ndani ya eneo la chumba cha darasa akiwa na wanafunzi wenzake, huku mezani kwake kukiwa na kompyuta kwa ajili ya kupokea mafunzo ya elimu kwa watu wazima, huku nyuma yake kukiwa na wanafunzi wakiwa wanajadiliana kuhusu mafunzo hayo.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa ndani ya eneo la chumba cha darasa, huku wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao nyuma yao kukiwa kuna shelfu lililopangiliwa vizuri vitabu.

Wanafunzi wa jinsia ya kike walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa, wakiwa wamekalia viti na kuegemea meza iliyokuwa na vitabu pamoja na madaftari wakitizama mbele, kwa ajili ya kupokea mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa ambapo mbele kukiwa na mwanaume mmoja aliyekuwa akitazama nje ya dirisha, akitafakari huku akiwa anapokea elimu juu ya watu wazima.

Wanaume wanne walioko katika eneo la nje lililofunikwa na paa, wakiwa wamesimama kuizungukia meza iliyojaa vifaa vya electroniki, na kompyuta mbili mpakato kwa ajili ya kujifunzia elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi walioko katika eneo la nje la bustani lenye zao la mahindi, huku wakiwa wamekalia viti vya plastiki na kutazama mbele ambapo mwalimu wao wa jinsia ya kiume akiwa anatoa mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima.

Mwanafunzi mwanamke aliyesimama ndani ya eneo la chumba cha darasa akiwa ameshikilia kompyuta mpakato yake, akiwa anatabasau huku akiwa anapokea mafunzo juu ya elimu ya watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa, huku wakiwa wameizunguka meza iliyojaa vitabu pamoja na karatasi kubwa ambalo alikuwa akitumia mwanaume mmoja aliyesimama kuelekea kwenye meza huku akitoa mafunzo juu ya elimu ya watu wazima kwenye hiyo karatasi kubwa.

Wanawake wawili walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa, wakiwa wanaelekezana na kujadiliana juu ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza zao.

Mmama mmoja aliyeko ndani ya eneo la nje, huku kukiwa na pikipiki iliyo simamishwa nyuma yake, na mezani pake kukiwa na kitabu kilicho chorwa katuni kinacho toa elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima, wakike na wakiume wamekaa kwenye viti na wanatumia meza kuandika kwenye madaftari. Elimu inayotolewa na mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao akitoa elimu hiyo ya watu wazima.

Wanawake wawili walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa wote wakiwa wamevalia nguo ya rangi nyeusi, huku wakiwa na madaftari na vitabu na faili mezani pao kwa ajili ya kujifunza na kupokea mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Wanafunzi vijana na watu wazima wakiwa katika eneo la nje lililofunikwa na paa wakiwa wamekaa kwenye viti na kutumia meza za mbao huku mezani kukiwa na makaratasi waliokuwa wakiandika, kuashiria kuwa wanajibu mtihani juu ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja walioko eneo la nje la nyumba, wakiwa wameizunguka meza iliyokuwa na madaftari wakiwa wanajadiliana na kupokea mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi watatu: wawili wakike, mmoja wa kiume wakitumia kompyuta kwa ajili ya kujisomea mezani, huku kukiwa na maji, chupa za maji na vitabu mbalimbali vya kuwasaidia kusoma.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wamesimama, huku wakiangalia mbele ambapo mwalimu wao akiwa anatoa elimu na mafunzo juu ya elimu ya watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwa wameketi katika mkeka maeneo ya nje ya nyumba yani kibarazani. Wakiwa wana madaftari huku wakiandika mafundisho ya elimu ya watu wazima inayotolewa na mwalimu wa jinsia ya kike.

Wanaume watatu walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa wakitumia meza iliyokua na makaratasi, simu pamoja na kompyuta mpakato akiwepo mwanamke mmoja aliyesimamia meza yao huku akitoa maelekezo huku.

Wanawake wawili ambao ni wanafunzi wakiwa ndani ya eneo la chumba cha darasa. Huku mezani pao kukiwa na mafaili, vitabu pamoja na madaftari; wakiwa wanajadiliana na kupokea mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wasichana wawili na mvulana mmoja walikua ndani ya eneo la chumba cha darasa, wakiwa wanaelekezwa mafunzo ya elimu kwa watu wazima kwa mama aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi watatu wawili wakike mmoja wakiume wakiwa ndani ya eneo la darasa wakiwa wamekaa kwenye viti na mezani kwao kuna makaratasi na madaftari ambapo wakipokea mafunzo ya elimu ya watu wazima aliyokua akitoa mwalimu wa jinsia yakike aliyekua kasimama mbele yao akitoa maelekezo.

Wanafunzi ambao ni wamama wakiwemo ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wamekali viti vilivyounganishwa na meza, ambapo mezani kwao kukiwa na vitabu na madaftari kwa ajili ya kujifunzia hiyo elimu ya watu wazima huku wakimtazama mwalimu aliyesimama mbele yao akitoa mafunzo hayo.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwa ndani ya eneo la darasa wakiwa wamekaa katika viti na meza aina za mbao, huku wakiangalia mbele wakipokea mafundisho ya elimu kwa watu wazima.

Watu wazima tisa wakiwa wamekalia viti vya rangi ya bluu, katika mpangilio wa duara huku wakiwa ndani ya eneo la chumba maalumu kwa ajili ya kufundishana juu ya elimu ya watu wazima wakiwemo watu wawili walioshikilia karatasi nyeupe na kuandika mafundisho hayo.

Wanafunzi ambao ni watu wazima, walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa; wakiwa wamekalia kwenye viti na kutumia meza aina ya mbao, huku mezani pao kukiwa na madaftari kwa kutumia peni waliyoishika mikononi mwao wakiwa wanapokea mafunzo juu ya elimu ya watu wazima kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa. Ambapo mbele kukiwa kuna wanafunzi waliosimama wakitumia meza iliyopo mbele yao iliyojaa chupa, makaratasi pamoja karatasi kubwa pembeni kukiwa kuna kompyuta mpakato. Ambapo mmoja wao akiwa anaelekeza au kutoa mafunzo juu ya elimu watu wazima.

Mwanamke mmoja ambaye ni mtu mzima akiwa ameshikilia cheti chake cha kuhitimu mafunzo kwa ajili ya watu wazima, akiwa ndani ya eneo la darasa akiwa amekalia kiti cha mbao.

Wanawake watatu walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa ambapo wamekalia viti aina ya mbao, wakitizama mbele kwenye ubao, mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima yanayotolewa na mwanamke mwenzao mmoja aliyekuwa amekaa mbele yao.

Wanafunzi ambao ni watu wazima, walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa, wakitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kupokea mafunzo ya elimu kwa watu wazima, wakiwa wakielekezwa na mwanamke mmoja aliyevalia tisheti ya vodacomu, akiwa anatoa mafunzo hayo.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwepo katika eneo la chumba la darasa huku wakiwa wameketi katika viti vilivyounganishwa na meza, wakiwa na madaftari na peni kwa ajili ya kuandikia mafundisho wanayopata juu ya elimu ya watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima, walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa, wakiwa wamekalia viti na kutumia meza aina ya mbao, huku wakiwa na makaratasi mezani kwao na peni mkononi mwao, wakiandika kama ishara ya kujibu mtihani juu ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa, wakiwa na makaratasi mezani pao na peni mikononi mwao; ikiashiria kuwa wanajibu mtihani kwa ajili ya elimu ya watu wazima, wakiwa wanatazama mbele ambapo mwalimu wao aliyeandika maandishi ubaoni.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwa ndani ya eneo la chumba cha darasa, ambapo mbele yao kukiwa na meza iliyojaa walimu ambao wanatoa elimu hiyo juu ya watu wazima.

Wanafunzi ambao ni waanwake wakiwemo ndani ya chumba cha darasa huku wamekalia benchi, wakimtazamia mwalimu aliyesimama mbele yao, akiwa amevalia tisheti ya rangi nyeupe, akitoa mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wakiwa ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wameagamia meza iliyokuwa na vitabu na madaftari kwa ajili ya kuchukua mafunzo wanayopewa na mwalimu aliyesimama mbele yao, yote kwa ajili ya elimu kwa watu wazima.

Wanawake wawili walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa, ambapo mwanaume akiwa amekaa katikati yao akiwa na kompyuta mpakato mezani pake. Akiwa anaeleza juu ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanaume wanne wakiwa ndani ya eneo la chumba wakitazamia karatasi iliyobandikwa kwenye ukuta iliyokuwa na kichwa kilichoandikwa kwa lugha ya kiingereza kusema "learning assessment".

Wanaume wawili waliopo katika eneo la nje la bustani lililozungukwa na miti. Wakiwa wamesimama, ambapo mmoja wao akiwa anamuelekeza mwenzake kwa kutumia kitabu juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi waliyoko ndani ya eneo la chumba cha darasa huku wakiwa wameweka mabegi na baadhi ya vitu juu ya meza kwa ajili ya utengenezaji na uundaji wa vitu, yote kwa ajili ya kupokea mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwa ndani ya eneo la chumba cha darasa, waliokua wamekalia viti na kutumia meza iliyokua na kompyuta mpakato kwa ajili ya kila mmoja wakiwa wakitizama mbele na kuandika mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo cha chumba cha darasa, wakiwa wengine wamekalia viti vya plastiki na wengine wamekalia benchi, wakiwa wameegamia mezani pao na kuandika mafundisho wanayopata kutoka kwa mwalimu wao, aliekua amesimama pembezoni mwao aliekua anatoa mafundisho juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi wakiwa ndani ya eneo la chumba cha darasa wa jinsia ya kike na ya kiume, huku wakiwa wamekaa kwenye viti na mezani kwao kukiwa na makaratasi yaliyowekwa maalumu kwa ajili ya kuchorea.

Msichana mmoja aliyeko ndani ya eneo la chumba cha darasa. Akiwa amekalia kiti cha plastiki na mezani pake kukiwa na kitabu na daftari ambapo anatumia kupokea ujuzi wa elimu ya watu wazima.

Vijana sita walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa, huku wakiwa wamemzunguka mwalimu wao aliyekuwa akiwaelekeza juu ya mafunzo ya elimu ya watu wazima, ambapo mbele yao kwenye ubao kuna maandishi na mafunzo juu ya elimu hiyo.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa huku mbele kukiwa na mwanamume mmoja aliyekuwa na karatasi mezani pake akinyoshea kidole na mwalimu aliyesimama mbele yake, akimwelekeza juu ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwa ndani ya eneo la darasa wakiwa na kompyuta mpakato juu ya meza huku wakiwa wamekaa katika viti wakipokea mafundisho ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa, wakiwa wamekalia mabenchi. Huku wakiangalia mbele aliposimama mwalimu wao wa jinsia ya kiume, akiwa anatoa mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wamekalia kwenye vitu na kutumia meza zilizokuwa na: vitabu, madaftari na makaratasi kwa ajili ya kupokea mafunzo ya elimu kwa watu wazima, yanatoka kwa mwalimu wao aliyesimama mbele yao wa jinsia ya kike.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja waliokua ndani ya eneo la chumba cha darasa, wakiwa wameizunguka meza ikionyesha kuwa ni mjadiliano juu ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima, ambayo alikuwa anatoa huyu mdada.

Wanawake watatu walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa, wakiwa wamekalia viti na mezani pao kukiwa na makaratasi, na wakiwa na penseli mikononi mwao, ikiashiria kuwa wako katika kujibu mtihani, juu ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Wanaume walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wanajadiliana juu ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo kubwa la chumba cha darasa, ambapo kukiwa na mwanamke mmoja alie nyoosha mkono, akiashilia kuwa anataka kujibu au kutoa mchango kwaajili ya mada zungumzwa juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanawake watau wajasiriamali, wawili wao wakiwa wameketi katika sehemu zao za ufundi cherehani wakishona nguo, wakiwa ndnai ya eneo linalotzamwa nje na wateja, kwa ajili ya kuingiza kipato chao cha kila siku.

Wanafunzi ambao ni watu wazima walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa huku pembeni kukiwa kuna meza zingine pembeni yao, ambapo kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato mezani pake na karatasi iliyoko mezani pake akiwa na peni mkononi mwake, kwa ajili ya kuchukua mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima mbele yao kukiwa na walimu wanaotoa mafunzo hayo.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wamekalia viti na kutumia meza aina ya mbao, huku mwalimu wao akiwa amesimama nyuma akiwa anatoa mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Mwanamke mmoja aliyeko ndani ya eneo la chumba cha maktaba akiwa anachagua kitabu kutoka kwenye shelfu, kwaajili ya kusoma na kupata mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa, huku wengine wakiwa wamekalia viti vya plastiki, huku na wengine wakiwa wamekalia mabenchi, wakiwa na makaratasi mezani kwao, huku wameshika peni mikononi mwao, ikiashiria kuwa wanajibu mtihani juu ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima, huku wakitazama mbele ambapo kwenye ubao kuna maandishi.

Wanafunzi watatu waliopo ndani ya eneo la chumba la darasa, wawili wakike na mmoja wa kiume, pembeni kukiwa kuna shelfu zilizobeba madaftari huku wakiwa mezani wakiwa na peni na daftari wakijisomea juu ya elimu ya watu awazima.

Wanawake watatu waliopo katika eneo la nje ya nyumba wakiwa wamevalia matisheti yenye maandishi ya kiingereza yakufanana yasomekayo "Our Future Africa" wawili wakiwa wamevalia kwa rangi ya pinki mmoja akiwa amevalia kwa rangi ya bluu wakifundishana mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima, wakiwemo ndani ya eneo la chumba cha darasa, wakiwa wamekalia viti vilivyounganishwa na meza aina ya mbao, huku wakiangalia mbele na kupokea mafundisho juu ya elimu kwa watu wazima, mezani pao pakiwepo na madaftari kwa ajili ya kuandika mafundisho hayo.

Wanafunzi ambao ni watu wazima walioko katika eneo la nje lenye kuzungukwa na miti, wakiwa wanapokea mafunzo juu ya elimu ya watu wazima kutoka kwa wakongwe waliokaa kwenye viti na akitumia meza.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwa ndani ya eneo la chumba cha darasa, wakiwa wamekalia viti na kutumia meza aina ya mbao wakiwa wameweka vitabu na madaftari juu ya meza hizo, wakitazama mbele kwa ajili ya kupokea mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wamekalia viti na meza zilizotengenezwa kwa mbao huku wakiwa na karamu na karatasi mbele yao kwa ajili ya kujaza juu ya mafunzo waliopokea wakiwa darasani.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja, wakiwa wamekaa katika eneo la nje lenye bustani; wakizunguka meza ambapo meza ikiwa imejaa vitabu na makaratasi, kwa ajili ya kupokea elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi walioko katika eneo la nje lenye bustani la zao la mahindi, wakiwa wameshikilia karatasi na kukaa kwenye viti, wakiwa wanapokea mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao wa jinsia ya kiume.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa, huku mbele kukiwa na mwanaume mmoja akiwa anamtazama mwalimu akiwa na tabasamu huku akipokea mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wamekalia viti vya rangi nyeupe, wakitazama mbele ambapo ndipo alipo mwalimu aliyekuwa akitoa mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Mama mmoja aliyeko ndani ya chumba cha darasa, akiwa amebeba mtoto kwa kutumia kanga, akielekeza mkono wake wa kulia kwenye makaratasi yaliyobandikwa ubaoni, akiwa anatoa elimu ya mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwa ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wameizungukia meza kwa ajili ya kupokea mafunzo ya elimu kwa watu wazima wakimtazamia mbabu mmoja aliyesimama aliyekuwa akiwaelekeza juu ya elimu hiyo.

Wanafunzi wakiwemo vijana pamoja na watu wazima wakiwa katika chumba cha darasa wakiangalia mbele, huku mdada aliekaa mstari wa mbele akinyoosha mkono kuashiria ana mchango juu ya mada au mafunzo hayo.

Wanafunzi ambao ni watu wazima walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa, huku akiwemo mwanamke mmoja aliyekuwa na compyuta mpakato mezani pake, akiwa anawaelekeza wenzake waliomzunguka juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi waliopo ndani ya eneo la chumba cha darasa, waliokaa kwenye viti huku wakiizunguka meza iliyojaa madaftari na makaratasi, wakijadiliana juu ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Mwanamke aliyeko ndani ya eneo la chumba cha darasa akiwa na kompyuta mezani pake akiwa anapokea maelekezo na mafundisho kutoka kwa mwanamke aliyesimama mbele yake na kumwelekeza juu ya mafundisho ya elimu kwa watu wazima.

Mmama mmoja akiwa ndani ya eneo la chumba cha darasa akiwa amekaa katika kiti na mezani kwake kukiwa na madaftari huku akiwa anaandika juu ya kuhusu elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwa wamekaa katika eneo la nje la jengo, huku wakipokea mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima, wakiwa wamevalia sare ya kufanana za tisheti ya rangi ya bluu, nyuma kukiwa kuna maandishi ya kiingereza yasomekayo "FARMER FIELD SCHOOL" wakimtazama mbele mwalimu aliyekuwa na ubao akiwa anawafundisha.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwa ndani ya chumba cha darasa wakivalia mavazi ya kufanana ya tisheti ya rangi ya bluu yaliyoandikwa maneno ya kingereza ''LOUIS FAMILY'' huku wakipokea ujuzi wa elimu ya watu wazima.

Mkaka alieketi katikati ya wanawake wawili wote wakiwemo ndani ya eneo la chumba cha darasa huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato alioitumia kuwafundisha hao wanawake wawili kuhusiana na elimu ya watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwa ndani ya eneo la chumba cha darasa huku mbele yao kukiwa na mwanaume anaegawa karatasi za mafundisho ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi wengu wakiwemo vijana pamoja na watu wazima walioko katika eneo la nje, lenye kuzungukwa na miti, waliokaa kwa kumzunguka mwalimu aliyesimama katikati yao aliyekuwa akitoa mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wanatazama mbele kwenye ubao kukiwa na maandishi ya mafunzo juu ya elimu ya watu wazima, pembezoni mwa kushoto akiwa amesimama mwalimu wao akiwa akimuelekeza kila mmoja kwa wakati wake.

Watu walioketi ndani ya eneo la chumba wakimsikiliza babu alieshikilia karatasi akitoa elimu ya watu wazima.

Mwanafunzi wa kike aliyeko ndani ya eneo la chumba cha darasa, akiwa amekaa mbele huku akiwa anatumia kompyuta mezani pake kwa ajili ya kupokea mafunzo ya elimu kwa watu wazima, nyuma yake kukiwa na wanafunzi wenzake wakiwa na kompyuta kwa ajili ya kupokea mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wamevalia barakoa. Huku wakimtazama mwalimu wao wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao. Akiwa anatoa mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wa kabila la Maasai, wakiwemo ndani ya eneo la chumba cha darasa, wakipokea mafunzo juu ya elimu ya watu wazima, ambapo mmoja wao akiwa amekaa mbele ameshikilia na kunyanyua kibao kilichoandikwa irabu a e i o u, wakionyesha kuwa wanapokea mafunzo.

Mwanamke aliyeko ndani ya eneo la chumba cha darasa akiwa amekaa, na juu ya meza yake kukiwa na kompyuta. Ambapo wakaka wawili wakiwa wamesimama pembezoni mwake kwa ajili ya kumuelekeza juu ya mafundisho ya watu wazima kwenye kompyuta yake.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo kubwa la chumba cha darasa wakiwa wamekalia viti vya plastiki, huku wakiwa wana msikiliza mwalimu wajinsia ya wakiume aliye simama mbele yao, akiwa anatoa mafunzo juu ya elimu ya watu wazima.

Mkaka na mdada wakiwemo ndani ya chumba cha darasa ambapo huyu mkaka akiwa anatoa mafunzo ya elimu ya watu wazima kwa mtu alie mbele yake akiwa na kompyuta mpakato.

Wanafunzi waliyoko ndani ya eneo ya chumba cha darasa huku mbele kukiwa na mwanaume mmoja aliyekuwa na karatasi mezani kwake na penseli mkononi mwake akiwa anaandika juu ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima, wakiwa ndani ya chumba cha darasa. Wakiwa wameketi katika viti vilivyounganishwa na meza. Huku mezani kukiwa na madaftari waliyotumia kuandika ujuzi wanaopata juu ya elimu kwa watu wazima.

Mwanamke mmoja aliyeko ndani ya eneo ya chumba cha darasa, akiwa ameshikilia karatasi iliyoainishwa kuwa ni cheti chake cha kuhitimu mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima.

Mwanamke aliyebeba mtoto mgongoni, akiwa ndani ya eneo la chumba cha darasani, akielezea nini kilichopo katika makaratasi yaliyobandikwa kwenye ubao sehemu ya mbele ya darasa, kuhusiana na elimu ya watu wazima.

Mwanamke aliyeko ndani ya chumba cha darasa, akiwa na kompyuta juu ya meza yake huku kukiwa na mwanamke aliyesimama na kuegamia katika meza yake, huku akimuelekeza juu ya elimu ya watu wazima kupitia kompyuta hiyo.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa wengine wakiwa wamekalia viti vya plastiki wengine wakiwa wamekalia mabenchi wakiwa wanatumia meza iliyokua na makaratasi na madaftari walioyokua wanatumia kuandikia mafunzo ya elimu kwa watu wazima yanayotolewa na mwalimu aliekua amesimama pembeni yao.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya eneo la chumba ambapo mmoja akiwa na kompyuta mpakato mezani kwake na mwingine akiwa na kitabu, huku akiwa ameshikilia kalamu akitoa mafunzo kwa ajili ya mwenzake juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa, wakiwa wamesimama wakitazama mezani pao kukiwa na vifaa vya elektroniki, ambavyo vimetolewa kwa ajili ya kupokea mafunzo waliyopewa na walimu wao.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwa ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wamekalia viti vya plastiki, wakiwa wamezungukiana na kujadiliana juu ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi walioko katika eneo la vimbweta huku wakiwa na kompyuta mpakato juu ya meza zao wanazotumia kupokea mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima na wengine wakiwa wanamalizia kula.

Watu walioketi ndani ya eneo la chumba la darasa wakike kwa wakiume huku wakimsikiliza mwalimu aliesimama mbele yao alievaa tisheti ya rangi nyeupe akitoa elimu ya watu wazima.

Wanafunzi waliosimama ndani ya eneo la chumba; waliovalia majoho meusi pamoja na kofia za kuhitimu, ikionesha kuwa wametoka kuhitimu masomo yao.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwa wamesimama ndani ya eneo la chumba cha darasa. Huku wakiwa wameshikilia vyeti vyao kuonyesha kuwa wamepokea mafanikio juu ya elimu ya mafunzo ya watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima waliokaa ndani ya eneo la chumba cha darasa huku wakipokea mafunzo ya elimu kwa watu wazima kupitia kompyuta zilizowekwa juu ya meza zao kwa ajili ya kujisomea na kupokea mafunzo hayo.

Wanafunzi ambao ni wanawake waliyoko ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wamezunguka meza, ambapo mbele yao kukiwa na mwalimu aliye valia suti wa jinsia ya kiume akiwa anatoa mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwa ndani ya eneo la chumba cha darasa huku mezani kukiwa na madaftari na vitabu na kalamu kwa ajili ya kuandikia, wanapopokea mafundisho ya elimu ya watu wazima ambapo mbele yao kuna mwanaume mmoja aliyesimama, huku akiwa ameshikilia karatasi nyeupe yenye maandishi ya mafundisho.

Wanafunzi ambao ni watu wazima walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa, wakiwa wanapiga makofi kwa kuyasikiliza mafunzo ya elimu kwa watu wazima kwa kutoka kwa mwalimu wao aliyekuwa amesimama mbele yao akiwa anatoa mafunzo hayo.

Mwanamke mmoja aliyekuwa ndani ya eneo la chumba cha darasa, akiwa amesimama mbele kwenye ubao akiwa anajibu zoezi aliyopewa na mwalimu wake juu ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wa jinsia ya kike waliokuwa wamebeba watoto walioko ndani ya eneo la chumba wakiwa wanapokea mafunzo kutoka kwa mwanamke mmoja, aliyevaa tisheti nyeupe na kikao sio chakula akiwa anatoa mafunzo juu ya elimu watu wazima.

Wanafunzi wa jinsia ya kiume, ambao ni watu wazima walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa, huku wakiwa wamemzunguka mbaba mmoja aliyekuwa anaonyesha vitendo juu ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wasichana wanne waliosimama ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wameshikilia makaratasi yaliyochorwa ramani ya Afrika, kuashiria kuwa wanapokea elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wakiwemo ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wanazingatia karatasi zilizopo mezani, kuashilia kuwa wanajibu mtihani huku nyuma ya darasa kukiwa kuna makompyuta Yaliyopangiliwa juu ya meza.

Wanaume wawili walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa mbele ya ubao uliotandikwa karatasi, zilizoandikwa kwa mafunzo ya elimu kwa watu wazima, ambapo mwingine akiwa na karatasi yake mkononi, ana noti hayo mafundisho kwa watu wazima.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wamekaa katika viti na kuegemea meza zao wakimtazama mwalimu aliyeko mbele, akionesha mfano wa majaribio yanayofanyika katika maabara huku wanafunzi wakigeza. Juu kwenye meza zao kukiwa na vifaa vya kufanyia hayo majaribio ya maabara.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wamekalia viti na meza aina ya mbao, huku wakiangalia mbele ambapo mwalimu wao akiwa anatoa mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwa ndani ya eneo la chumba cha daras,a huku mbele kukiwa kuna wanafunzi waliozunguka meza iliyojaa chupa pamoja na makaratasi na kompyuta mpakato, ambapo mmoja wapo akiwa anaelekeza juu ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima kwenye hizo karatasi.

Wanafunzi wengi waliomo ndani ya eneo kubwa la chumba cha darasa wakiwa wamekaa na juu ya meza zao kukiwa na makaratasi huku wameshirikia peni wakipokea mafunzo juu ya elimu ya watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wameizunguka meza wa kuvitumia viti vyao walivyokalia, ambapo kukiwa na makaratasi juu ya meza kuonyesha kuwa ni mjadiliano juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwa ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wamezungukia meza iliyojaa makaratasi pamoja na vitabu na simu kwa ajili ya kujifunzia mafunzo ya elimu kwa watu wazima, wakiwemo wengine pembezoni mwa chumba wakitumia kompyuta kwa ajili ya kufunzia.

Mwanaume mmoja aliyesimama katika eneo la nje la nyumba ya mbao, akiwa amevalia shati la rangi ya damu ya mzee, akiwa amening'iniza penseli katika sikio lake la kulia huku akiwa anaangalia daftari alilolishikilia kwa ajili ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima; akiwa na watu baadhi wakiwa wamemzunguka.

Mwanafunzi wa jinsia ya kiume akiwa anapokea cheti cha mwanafunzi bora kwa mwalimu wake wakiwa ndani ya chumba cha sherehe hiyo

Mkaka mmoja alieko ndani ya chumba cha darasa aliesimama mbele ya ubao akiwa ameshikilia kamba yenye rangi ya kijani kibichi katika mkono wake wa kushoto na akiwa ameshikilia karatasi nyeusi zilizofungwa na kamba katika mkono wake wa kulia.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa. Huku mezani kwa kila mwanafunzi kukiwa kuna kompyuta na mbele kukiwa kuna mwanamke mmoja aliyekuwa na kompyuta akiwa anapokea mafunzo ya elimu kwa watu wazima. Nyuma yake kukiwa kuna wanafunzi wanaojadiliana kuhusu mafunzo hayo.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wakiwa katika eneo la bustani la zao la mchicha, huku wakiwa wameshikilia madaftari mkononi mwao, wakimsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao akiwa anatoa elimu ya mafunzo juu ya elimu ya watu wazima.

Vijana wawili waliomo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wameegamia meza, ambayo hiyo meza kukiwa na karatasi zilizochorwa zenye mafunzo. Ambazo babu aliyekuwa pamoja nao akiwa akiandika hayo mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanaume waliopo ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wanatazama meza iliyobeba karatasi nyeupe iliyochorwa mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima, ambapo mmoja wao ambaye ndiye mwalimu wao akiwa anaelekeza na kutoa mafunzo hayo kwenye makaratasi hayo yaliyowekwa juu ya meza.

Wamama watatu wakiwa wamekalia viti vya rangi ya bluu wakiwa ndani ya chumba cha darasa, mmoja wao akiwa anatoa elimu ya watu wazima kwa wenzake.

Wakaka wawili wakiwa katika eneo la ndani la chumba wakitazama picha iliyotandikwa chini ,huku ikiwa imepachikwa majani kuashiria kuwa ni picha ya mti.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo kubwa la darasa wakiwa wamekalia viti vya plastiki na kutumia meza aina ya mbao, wakiwa wanatizama mbele ambapo ndipo aliposimama mwalimu aliyekuwa anatoa maelezo juu ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wamesimama ambapo mezani pao kukiwa kuna makaratasi wanaotumia kutengeneza vitu vya aina mbalimbali.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa, wakiwa wamekalia viti na kutumia meza aina ya mbao. Huku wakiwa wanapokea maelekezo kutoka kwa mwalimu wao wa jinsia ya kiume aliyevalia suti, akiwa anapita dawati kwa dawati kutoa mafunzo juu ya elimu ya watu wazima.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la darasa lililopambwa maputo wakiwa wamekaa kwenye viti na akitumia meza, huku mbele yao kukiwa kuna skrini kubwa, iliyowekwa kwa ajili yao inayotoa elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wawili waliovalia sare ya tisheti ya bluu na sketi ya zambarau. Wakiwa wanatoa mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima, kwa wanawake wawili walioko katika kazi ya ucherehani ambapo mmoja akionyesha kupima nguo iliyochini ya sakafu.

Wanawake wawili waliopo ndani ya eneo la chumba cha darasa, ambapo mmoja akiwa ameshikilia kitabu na wengine akiwa anamwelekeza juu ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima akinyoshea kidole kwenye hicho kitabu alichokuwa anakisoma. Nyuma yao kukiwa kuna shelfu zilizopangiwa vitabu kwa ajili ya mafunzo hayo.

Baba mmoja aliyeko katika chumba kikubwa cha darasa kilichokuwa na shelfu za rangi nyeusi zilizohifadhi vitabu na madaftari mbalimbali akiwa ameketi huku akipata elimu ya watu wazima kwenye daftari iliyokuwa mezani kwake huku akijisomea.

Wanafunzi ambao ni watu wazima walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa wakiwa wamezunguka meza iliyojaa makaratasi, pamoja na kompyuta mpakato wakiwa wanajadiliana juu ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi walioko ndani ya eneo la chumba cha darasa kukiwa kuna mwanamke mmoja aliyekuwa anapokea mafunzo juu ya elimu ya watu wazima kutoka kwa mwanamme aliyesimama na kuegemea kwenye kompyuta mpakato yake na kumuelekeza mafunzo hayo.

Mbaba mmoja aliyeko akatika eneo la nje, akiwa amevalia mavazi ya joho yenye rangi ya bluu; akiwa anatoa cheti kwa mwanamke mmoja aliyekuwa anahitimu mafunzo yake ya elimu kwa watu wazima.